Wanafunzi wawili ,mwanamke na mwanaume wakiwa ameketi mbele ya kompyuta pajani , wote wawili wamevaa miwani na wanaonekana wamekazia fikra kwenye skrini. Mwanaume anavipokea masikio shingoni. Nyuma yao kuna rafu nyingi zilizojaa masanduku zikionyesha kuwa wako katika mapito au chumba cha kuhifadhi kumbukumbu.

Dawati yenye kompyuta ya apple . Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu wa hisabati akisimama mbele ya ubao mweusi wenye fomyula ya calculus . Kwenye dawati kuna kibodi, panya, tableti na taa ya mezani ikionyesha mazingira ya kufanyia kazi au kujifunza. Dirisha kubwa nyuma linaonyesha mimea na mazingira ya nje.

Wanawake wawili vijana wameketi chini kwenye sakafu ya mbao wakisoma au wakifanya kazi pamoja. Mmoja amevalia kofia nyekundu na anashika mkoba mdogo huku mwingine akishika karatasi na kalamu. Kompyuta ndogo ya begi la mgongoni viko karibu nao. Inaonekana kama wanajifunza au kufanya mradi kwa pamoja katika mazingira ya utulivu.

Mtu amevaa shati la bluu akishikilia balbu ya taa iliyowashwa ambayo ndani yake kuna kofia ya kuhitimu. Kuzunguka balbu hiyo kuna ikoni mbalimbali zinazowakilisha elimu ya ujuzi kama vitabu na alama za ujuzi. Kompyuta ndogo pia inaonekana mbele.

Dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au e-learning . Kompyuta ya mkononi inaonekana kama kitabu kikubwa wazi huku watu wadogo wakiwa wamekaa na kusimama juu yake na kando yake wakisoma vitabu. Kwenye skrini ya kompyuta kuna michoro mbalimbali inayoashiria elimu kama vile vitabu, ramani na maabara ikionyesha uonekano mpana wa elimu ya mtandaoni.

Mtu amevaa hoodie ya kijivu akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya meza yenye kompyuta mbili. Skrini moja ya kompyuta inaonyesha picha ya mtu. Meza pia ina printer , vifaa vya ofisi na vitu vingine vya kibinfasi. Mtu huyo anaonekana akitumia kompyuta labda akifanya kazi au anajifunza. Mimea inaonekana nyuma.

Kompyuta ndogo iliyo wazi ikiwa na maneno e-learning yaliyoandikwa kwenye skrini ya njano. Kando ya kompyuta kuna kikombe cha kahawa cha kubeba chenye rangi ya kahawia na mfuniko mweupe. Vitu hivi vimewekwa kwenye uso wenye rangi ya njano na kivuli cha kompyuta kinaonekana chini yake.

Skrini ya kompyuta iliyoonyesha amri ya transact inayotumika kwa kutumia njia ya mtandao hadi tovuti ya techrepublic.com . Matokeo yanaonyesha anwani za IP na muda wa kujibu kwa kila hatua katika njia hiyo. Hii inatoa picha ya jinsi data ilivyosafiri kupitia mtandao kufikia tovuti husika.

Mwanamke akisafiri ndani ya treni akiangalia nje ya dirisha huku akiandika kwenye daftari lake. Ana begi la mgongoni la rangi ya waridi na vipokea sauti vya masikioni vikiwa vimewekwa mezani. Mazingira ya nje yanaonekana kuwa ya milima na miti huku ndani ya treni kukiwa na viti vizuri.

Kompyuta ndogo ikiwa wazi na skrini yake inaonyesha maneno digital learning na picha ya mwanamke amevaa vipokeasauti vya maskio yake. Kando yake kuna simu mahiri iliyo na online study .Kwenye skrini mikono inaonekana ikichapa kwenye kibodi ya kompyuta, kifaa cha kubana, karatasi, kalamu na karatasi nyeupe pia vipo mezani.

Dhana ya elimu ya kisasa ambapo kitabu kimefunguliwa juu ya simu mahiri. Vifaa mbalimbali vya shule kama vitabu, kofia ya kuhitimu, glasi ya maabara, kalamu na kikokotozi, vinapaa juu ya kitabu kuashiria fursa nyingi ya kujifunza. Maneno education yameandikwa chini kulia, yakisisitiza mada ya picha.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wamekaa nje kwenye balkoni au pajio wakifanya kazi. Mwanaume anaangalia chini na kuandika kwenye daftari huku ameshika kikombe. Mwanamke nyuma yake anatumia kompyuta yake ndogo. Wote wanaonekana wakijikita kwenye kazi zao.

Waschana wawili wadogo wakiwa wametazama kompyuta pajani. Mschana wa mbele ana tabasamu na kuweka kidevu chake mkononi akionyesha udadisi na furaha. Juu ya picha kuna nembo ya UNESCO na ujumbe Transforming Education Together ikionyesha kuwa picha inahusu elimu.

Mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni akihudhuria darasa la mtandaoni kwenye skrini ya komputa mwalimu anaonekana aki toa somo huko ubao wa kijani wenye formula na michoro ukiwa nyuma yake. Mwanafunzi anaonekana akiandika madokezo kuonyesha umakini wake.

Mtu akiwa ameshikilia kompyuta kibao, inayotumia programu ya e learning .Skrini inaonyesha chaguo kama online courses, library access na video lectures, pamoja na kitufe cha sign in .Ni picha inayowakilisha kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mvulana mmoja anaonekana ameketi mbele ya kompyuta pajani. Ameegesha kidevu chake chenye mkono mmoja na anaonekana akifikiria sana au kutabasamu juu. Nyuma yake, kuna kabati la vitabu na mmea wa ndani, ikionyesha yuko ndani ya nyumba.

Mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta yake ndogo. Amevalia sweta nyeupe na anaonekana kujishughulisha kazi. Kwenye dawati lake kuna daftari na kalamu na nyuma yake kuna picha iliyopigwa. Anafanya kazi katika mazingira ya ndani.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza akiwa ameketi mezani. Nyuma yake kuna mtu mzima, labda mzazi au mlezi, akionekana akiwa anatumia kompyuta ndogo. Mtoto anaonekana kuwa na daftari mbele yake, akiashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi za nyumbani.

Mikono ya mtu ikitumia kipanya na kibodi, huku ubao wa kielektroniki wenye maneno e learning ukiwa juu. Kwenye ubao huo, kuna ikoni zinazohusiana na teknolojia na elimu, kama vile kompyuta ndogo na nyumba. Picha inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Eneo la kusomea au kufanya kazi kwa mbali, kuna kompyuta mpkato iliyowazi na screen inaonyesha masomo ya mtandaoni, ikiwa na dirisha la video ya mwalimu. Mbele ya kompyuta, kuna daftari lililowazi na kalamu. Pembeni, kuna kikombe chekundu chenye mifuko ya chai na rundo la vitabu.

Wasichana watatu wa umri tofauti wakiangalia kompyuta ndogo pamoja nje. Msichana mmoja anaonekana kuwa mweupe na mwenye nywele ndefu za dhahabu. Mwingine ni mweusi mwenye nywele zilizofungwa juu na wa tatu anaonekana kuwa wa Asia. Wote wanaonekana wakijishughulisha na kutabasamu wakishiriki katika jambo fulani kwenye kompyuta.

Mchoro unaochanganya teknolojia na dhana ya kujifunza. Katikati kuna taswira ya kichwa cha binadamu na ubongo kikiwa kimeunganishwa na ikonsi mbalimbali ya dijitali zinazowakilisha mawazo na mawasilioano. Kushoto mbele, kuna kompyuta ndogo yenye maneno e-learning yakiangazwa kwenye skrini. Mandhari ya nyuma inisisitiza dhana ya kujifunza dijitali mtandaoni.

Mwanamke mchanga mwenye nywele nyeusi zilizokunjamana akionekana akisoma au kufanya kazi kwenye meza. Amevalia shati la machungwa na anatabasamu la upole usoni mwake. Mkono wake wa kulia umeshika penseli na naandika kwenye daftari lililo wazi. Kuna laputopu nyeupe wazi upande wa kushoto na nyuma yake kuna televisheni kubwa.

Mwalimu mmoja na wanafunzi watatu labda wa shule ya msingi wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana akiwafundisha na kuwaelekeza wanafunzi ambapo mmoja wao anamuonyesha kitu kwenye skrini. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule na mazingira yanaonekana kuwa ndani ya darasa au maktaba, hii inaashiria matumizi ya techolojia katika elimu.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye dawati akijifunza kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu wa kiume anayezungumza. Msichana huyo anaonekana makini, akiwa na kalamu mkononi na daftari mbele yake, labda akichukua maelezo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani na mapazia meupe na meusi nyuma, na kuna vitu vya ofisi vimepangwa vizuri mezani.

Mtu akifanya mkutano wa video kupitia kompyuta ndogo akiwa ameketi mezani. Watu kadhaa wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta wakishiriki katika mkutano huo. Mtu huyo anayefanya mkutano anaonekana akitumia ishara ya mikono labda akifafanua jambo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisi ndogo yenye mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha.

Mchoro unaonyesha elimu ya mtandao au kujifunza kwa mbali. Ina mwanamke ameketi kwenye kiti akitumia kompyuta ndogo na mbele yake kuna skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha mwanamke mwingine akifundisha. Skrini hiyo inaonyesha maneno live na ishara za masomo kama vitabu na kofia ya kuhitimu. Hii inaonyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya video na mifumo ya mitandao.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye dawati akihudhuria somo au mkutano wa mtandao kupitia kompyuta ndogo. Kwenye skrini mwanamke anaonekana akifundisha kwa kutumia ubao mweusi. Mwanaume huyo anaandika kwenye daftari akionyesha kuwa anachukua maelezo. Nyuma yao ofisi yenye mwanga mwingi inaonekana ikiwa na watu wengi wakifanya kazi kwenye kompyuta zao, ikionyesha mazingira ya kazi yenye shughuli.

Kompyuta akishiriki katika kikao cha masomo mtandaoni au mkutano wa video . Hii inaashiria mazingira ya kujifunza kwa mbali au mawasiliano ya mtandao ambayo yamekuwa ya kawaida sana katika miaka ya hivi karibuni hasa baada ya janga la COVID 19 .

Wanafunzi wakiwa wameketi mezani wakitumia komputa ndogo .Wakitabasamu na kuonekana wakifurahia kile wanachokifanya. Picha inaashiria mazingira ya kujifunza .

Maabara ya kompyuta yenye kompyuta nyingi zilizopandwa kwenye meza za mbao zikiwa tayari kutumika. Kila kompyuta ina skrini inaonyesha picha. Kuna skrini kubwa mbele ya chumba labda kwa ajili ya maonyesho. Pazia nyekundu zinaonekana upande mmoja.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro la buluu na mto wa buluu. Sakafu inaonekana kuwa na tiles za kahawia na kuna pazia lenye mistari kwenye dirisha. Viatu vya kufungwa vinavyolingana na rangi ya godoro vimepangwa chini ya kila kitanda na kuashiria kuwa ni chumba cha kulala.

Kundi la wanaume wakiwa katika chumba cha mazoezi. Wengine wanafanya mazoezi ya kunyanyua vyuma, huku wengine wakisimama kupumzika. Chumba kina zulia jekundu na vifaa mbalimbali vya mazoezi, na mwanga unatokana na madirisha makubwa.

Chumba chenye vitanda viwili kimoja kikiwa kikubwa na kingine kidogo vyote vikiwa na neti nyeupe za mbu zilizoning'inia. Vitanda zimefunikwa na shuka nyeupe safi. Pazia la bluu linaonekana kwa mbali. Chumba kinaonekana kuwa cha starehe na safi tayari kwa kulala.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa chuma cheusi. Kila ghorofa ina godoro la bluu na mto mweupe. Karibu na kitanda hicho, kuna meza ya kujisomea ya mbao na kiti cheusi. Chumba kinaonekana kuwa na kuta nyeupe na kinara ndogo juu.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vya chuma cheupe, vikiwa na mashuka meupe na mapazia ya rangi ya zambarau. Inaonekana ni chumba cha kulala cha wageni au hosteli, chenye mwanga hafifu unaoingia kupitia dirishani.

Chumba cha kompyuta chenye kompyuta nyingi zilizopangwa kwa mistari kwenye meza za mbao. Kila kompyuta ina skrini nyeusi na CPU . Kuna viti vya rangi ya buluu vilivyo na fremu nyeusi na pazia mekundu kwenye madirisha. Ukuta wa nyuma una mapambo ya rangi nyekundu na buluu. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa pau. Kila kitanda kina godoro na matandiko. Kwa nyuma kuna mlango ulio wazi unaoelekea kwenye chumba kingine. Kuta zimepakwa rangi ya machungwa na inaonekana kama chumba cha hosteli au bweni.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukicheswa ndani ya ukumbi mkubwa, wachezaji wawili wamevaa jezi nyekundu na wengine wamevaa jezi nyeupe wote wakijaribu kufunga mpira, mchezaji moja wa jezi nyekundu anaonekana akiruka juu kufunga kikapu, kuna watazamaji wamekaa kwenye viti vya bluu nyuma.

Kiingilio cha jengo labda hoteli au ofisi chenye paa la rangi ya bluu na ngazi zinazoelekea kwenye mlango, kuna mwavuli wa rangi ya bluu na mimea iliyopangwa vizuri kwenye bustani ndogo karibu na ngazi. Ndani ya jengo kaunta inaonekana kwa mbali, inaonekana kama mahali pa kukaribisha wageni.

Ukumbi mkubwa uliopambwa kwa ajili ya hafla pengine mkutano au sherehe. Kuna viti vingi vyeupe vilivyopangwa kwa safu nadhifu vikielekea jukwaani yenye skrini kubwa upande wa mbele. Mapambo mekundu na meusi yameongeza uzuri kwenye kuta. Inaonekana ni mahali panapofaa kwa matukio makubwa yenye mash- washiriki wengi.

Wachezaji wawili wa tenisi kwenye uwanja wa blue . Mchezaji wa mbele msichana mwenye kofia anajiandaa kupiga mpira kwa raketi yake. Nyuma yake mchezaji mwingine anaonekana kwa mbali. Wote wamevalia nguo za michezo, kuashiria kuwa ni wachezaji wa tenisi.

Chumba kikubwa cha kompyuta chenye safu za meza na viti, kila meza ina kompyuta skrini na Kibodi zilizopangwa kwa utaratibu. Ukuta wa chumba una rangi ya buluu beji na kuna taa za kutosha kwenye dari. Chimba kinaonekana kimetulia na kimepangwa vizuri.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya buluu wamekaa kwenye viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa safu zilivyopinda. Dari ina taa za rangi ya buluu zinazometa na kuna mlango mkubwa unaonyesha kwa mbali na unaonekana kama sherehe, mkutano au darasa kubwa.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa labda katika bweni au kambi. Vitanda hivyo vina fremu ya machuma na magodoro yenye mifumo mbalimbali. Nguo zimenyenyekea kwenye baadhi ya vitanda na mwanga unaingia kupitia dirishani ukiashiria mazingira ya malazi yenye msongamano.

Darasa tupu lenye viti na meza za zamani na zilizotumika. Zimepangwa kwa safu na ubao mweupe unaonekana ukutani mbele ya darasa. Inaonekana kama darasa la shule au chuo ambalo halina wanafunzi kwa sasa.

Ukumbi wa mikutano mkubwa au tamasha ukiwa na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Viti hivyo vinapanda juu kuelekea nyuma ya ukumbi vikitoa mwonekano mzuri wa jukwaa ambalo halionekani kikamilifu. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi nyeusi na hudhurungi na taa zinaonekana juu.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na shuka ya bluu, pembeni kuna kabati la mbao lenye droo na juu yake kuna chupa ya maji ya dawa ya kuua wadudu. Pia kuna kiti kilichowekwa magazeti na pazia la mbu juu ya kitanda.

Wachezaji wa kike wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa mchanga. Mchezaji mmoja amepiga mpira, huku wengine wakijaribu kuudhibiti. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti na inaonekana ni mchezo wa ushindani. Nyuma kuna wachezaji wengine na miti kuashiria mazingira ya nje.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilicho funikwa na shuka la kijani. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilicho ning'inia katika kona ya chumba kuna kabati la mbao lenye kioo. Msalaba unaninginia ukutani ukiashiria mandhari ya kidini.

Chumba cha mazoezi ya viungo au gym chenye mashine kadhaa ya kukimbilia zilizo pangwa kwa safu, chumba hicho kina kuta cha rangi kibichi na madirisha marefu yalio ingiza mwanga wa asili, sakafu ina muundo wa vigae inaonekana kama chumba kipana na safu kinacho tengenezwa kwa jili ya mazoezi.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa mistari. Madawati na viti zinaonekana kutumika kwa muda mrefu. Ukuta wa mbele unabodi ulio na karatasi chache ziliizobandikwa na kuna madirisha yenye milima ya chuma upande wa kushhoto yakiruhusu mwanga kuingia.

Kundi la wanariadha, wengi wao wakiwa vijana wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi. Wamevalia mavazi ya riadha na nyuma yao kuna majengo na miti kuashiria kuwa labda ni uwanja wa shule au chuo. Inaonekana ni kama mashindano au mazoezi ya riadha.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa vijana wakitumia kompyuta. Wamekaa kwenye viti vya plastiki vya buluu na meza za mbao. Kila mwanafunzi anaonekana kuwa na kompyuta yake na baadhi yao wamevaa vipokea sauti vya masikio. Mandhari ya nyuma ya chumba inakuta za rangi ya njano na nyeupe. Wanafunzi wanaonekana wakijikita kwenye kazi zao kwenye kompyuta.

Korido au ukanda mrefu wa nje wa jengo. Labda shule. Ukuta wa kushoto ni mweupe na kuna kirefu kinachoelekea dogo nyeupe mwishoni. Korido ina sakafu ya vigae vya kahawia na matuzi ya rangi ya buluu. Upande wa kulia nje ya matuzi, kuna miti mirefu ikionyesha mazingira yenye mimea mingi.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya njano likiwa limeegeshwa au likitembea polepole barabarani. Inaonekana kuwa ni basi jipya na safi. Juu ya kioo cha mbele kimeandikwa school bus kwa herufi kubwa. Na upande wa basi kumeandikwa mangu high school. Inaonekana kuwa ni siku yenye mwanga na kuna miti na majengo yasiyoeleweka nyuma ya basi.

Sehemu ya kilicho mito wa mbele una kahawia na meupe. Wakati mto wa pili unaonekana sawa na umefifia kidogo. Shuka nyeupe inafunika .Nyuma ya kuna kichwa cha kitanda cha mbao. Upande wa kushoto wa picha kuna unaoashiria dirisha au chanzo kilicho cha mwanga.

Mchezo wa raga ukiendelea uwanjani. Wachezaji wengi wanaonekana wakiwa wamevaa jezi zenye rangi tofauti baadhi zikiwa kijani na nyingine buluu. Wachezaji wamejikita kwenye mchezo wakiambana kwa ajili ya mpira, ikionyesha nguvu na ushindani wa mchezo huu. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja wa wazi na miti kwa umbali.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kimefunikwa na blanketi la miraba nyekundu. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi labda cha hosteli au chumba cha kulala cha bei nafuu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa, huenda ni chumba cha hosteli ama bweni. Chumba kinaonekana kuwa kisafi na kimepangwa vizuri kikiwa na sanduku ya mbao.

Kundi la wasichana walio valia sare zinazofanana, zikiwemo mashati meupe, tai nyeusi na sketi nyeusi, wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi wakiwa wamepanga foleni au safu. Nyuma yao kuna miti na majengo yasio onekana vizuri, inaonekana kama shule au shuguli za nje za sare, labda maandalizi ya tukio au mafunzo.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule zenye rangi ya kijivu na nyeupe wakishiriki katika zoezi la upandaji miti. Kila mwanafunzi anashika mche mdogo wa mti. Wako nje karibu na jengo lenye paa jekundu na udongo umetumika kutayarisha mashimo ya kupanda miti. Hii inaonekana kuwa shughuli la kijamii la kimazingira shuleni.

Mvulana mdogo mwenye nywele za asili zenye mawimbi, amevaa shati la miraba miekundu na nyeusi, ameketi darasani au chumba cha kujifunzia, akiangalia juu kwa makini au mawazo. Nyuma yake kuna ubao mweusi na viti vingine ikionyesha mazingira ya shule.

Kundi la watoto akiwemo msichana mwenye Down Syndrome wakitumia kompyuta kwenye meza. Jua linangaa kupitia dirishani ikiwapo mwanga wa dhahabu wote wanaonekana wakijikita katika kazi zao huku msichana wa mbele wakitabasamu kwa furaha.

Msichana mwenye ulemavu wa down syndrome akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akicheza na vinyago vya kujenga kwenye meza. Nyuma yake mwanamke mwingine ameketi kwenye sofa akitabasamu na anaonekana akitazama shughuli za.msichana huyo. Mandhari ya ndani inaonekana kuwa chumba cha kucheza au eneo la tiba.

Msichana mdogo labda mwenye ulemavu wa down syndrome akiwa amevaa miwani na anatabasamu kwa furaha. Ameshikilia ubao wa buluu wenye herufi za rangi tofauti za alphabeti. Anaonekana akijifunza au akionyesha ujuzi wake akiwa ameketi kwenye kiti cha manjano.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi, akiwa amevaa miwani na shati la rangi ya kahawia anatabasamu na anaonekana akitumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ndogo. Inaonekana kama anawasiliana na mtu kutumia video call , labda kama mkalimani wa lugha ya ishara au akifundisha.

Msichana mwenye ulemavu wa Down Syndrome akitabasamu na kupiga makofi darasani ameketi mbele ya daftari na komyuta ndogo na wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yake. Anga la chumba linaonekana kua zenye matofali ukutani.

Mtoto mdogo labda mvulana akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, ana nywele fupi za kahawia na anaonekana akitazama juu kwa makini, nyuma yake kuna mazingira ya ndani enye rafu na televisheni au skrini.

Msichana mchanga akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anatabasamu na anaonekana kwenye, mwenye furaha, huku akishika kitabu kimoja juu kwa mkono wake wa kulia. Nyuma yake kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu na ukuta wa matofali, unaonekana kushoto.

Msichana mdogo, labda ana down syndrome , akiwa amevaa miwani ya manjano na fulana ya rangi ya manjano, akisoma kitabu cha rangi ya zambarau. Anaonekana akitabasamu na kufurahia kusoma, huku akiwa amebeba begi ya shule. Nyuma yake, kuna miti, ikionyesha kuwa yuko nje.

Mtoto akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni na anachora kwenye karatasi mezani. Anaonekana kujishughulisha na kazi yake. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiwa wamekaa kwenye meza tofauti. Chumba kinaonekana kuwa darasa au eneo la kujifunzia na kuna rangi angavu kwenye ukuta.

Mwanamke labda mwalimu au mtaalamu akimsaidia msichana mdogo ambaye anafungua mdomo wake pana. Wote wawili wako mbele ya kompyuta yenye maikrofoni. Mwanamke huyo anaonekana akionyesha kitu kwenye koo la msichana labda katika kipindi cha matibabu na hotuba ya mazoezi ya matamshi. Kifaa chenye maandishi Dr Step inaonekana kwenye meza. Kuna mtoto mwingine nyuma.

Watoto wawili shuleni wakiwa wamejishughulisha na masomo. Msichana wa mbele ana vifaa vya usaidizi wa kuskiza vilivyowekwa nyuma ya sikio lake, akionyesha ulemavu wa kusikia. Wote wawili wamejikita katika kuandika au kuchora kwenye madaftari yao, huku dawati likiwa na vifaa vya masomo kama kalamu na rangi.

Watu wawili ndani ya duka la kahawa. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa na down syndrome na amevaa aproni nyeusi na shati la chungwa anaonekana akimimina maziwa kwenye kikombe cha kahawa. Mwanamke aliyevaa aproni anaonekana akimwangalia kwa umakini na kumsaidia. Rafu za vinywaji na vikombe ziko nyuma yao.

Mwanamke mweusi akimsaidia mvulana mlemavu anayeketi kwenye kiti cha magurudumu kutumia kompyuta. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia wakiwa katika chumba chenye kompyuta nyingine nyingi. Inawezekana ni darasa la maabara ya kompyuta.

Watoto watatu akiwemo msichana mwenye Down Syndrome akicheza na kujenga kwa kitumia vizuizi vya herufi wameketi chini kwenye zulia wakishirikiana na kucheka. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa na watoto wengi.

Msichana mdogo labda mwenye down syndrome akiwa ameketi mezani na kuchora, amevalia miwani na anaonekana kujishughulisha na kuchora mistari ya rangi ya zambarau kwenye karatasi nyeupe. Nyuma yake kuna mazingira yanaonyesha nafasi ya sanaa au darasa yenye vifaa vingi vya uchoraji.

Watu wawili mmoja akiwa na ulemavu wa down syndrome wakipaka rangi pamoja. Yule mwenye down syndrome anaonekana akishikilia brashi na kupaka rangi kwenye turubai iliyo na mchoro wa puzzle yenye rangi tofauti. Wote wanaonekana kufurahia na kutabasamu huku wakisaidiana katika shughuli hiyo ya sanaa.

Mtoto mdogo akitumia mikono yake kusoma maandishi ya braille kwenye kitabu cheupe kilichowekwa mezani. Mtoto anaonekana kuwa makini na anajitahidi kusoma kwa kutumia hisia ya miguzo. Sehemu ya juu ya mwili wa mtoto akiwa amevaa shati yenye milia inaonekana huku sehemu nyingine ya mwili ikiwa imefifia.

Mwanamke labda mama au mlezi akicheza na mtoto mdogo mwenye furaha. Mtoto anatabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana kufurahia mchezo huo. Wote wawili wamekaa mezani na kuna vitu vya kuchezea vilivyo na rangi mbalimbali vikionyesha mazingira ya kujifuza na kucheza.

Mtoto mdogo , labda mvulana akiwa ameinamisha kichwa na mikono yake imewekwa juu ya kitabu kilichofunguliwa. Anaonekana kuwa akisoma au kujifunza kwa kutumia braille , kwani vidole vyake vimetanda juu ya karatasi. Mandhari ya nyuma ni ya darasa au chumba cha kusomea.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu la kupendeza na glasi za macho akiwa amevalia koti la uchoraji la kijani, anaonekana akishikilia brushi ya uchoraji, kwa mkono mmoja na kidole kimoja kinachoelekeza kwenye karatasi, iliyojaa rangi mbalimbali. Hii inaashiria kuwa mtoto huyo anafurahia, shughuli ya uchoraji.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wamejishugulisha na kuchora na kuandi kwenye karatasi nyeupe. Mwanamke huyo anaonekana akimsaidia msichana huyu akimuonyesha sehemu fulani kwenye karatasi. Kuna kikombe kilichojaa kalamu za rangi mbalimbali upande wa kushoto, wote wawili wanaonekana wamejikita sana kwenye wanachofanya.

Mtoto mwenye tabasamu mchangamfu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kushika kitabu wazi. Ana nywele za kikurukuru na amevaa sweta ya kijani na suruali ya jinsi. Anaonekana kua darasani au maktabani huku watu wengine wakiwa nyuma yake.

Mwalimu mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu na miwani akicheza na mtoto mdogo mwenye rangi nyeusi. Wote wamejikita kwenye mchezo wa kuchezea wa rangi ya waridi na njano uliopo mbele yao. Mwalimu anaonekana akitabasamu na kumsaidia mtoto. Inaonekana kama hali ya darasani au kituo cha matibabu.

Mwanamke akimsaidia mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na kifaa cha kumsaidia kusikia. Kufanya sanaa kwenye karatasi kubwa iliyojaa rangi. Wako katika chumba chenye watu wengi na kazi za sanaa zimeonyeshwa nyuma yao ikionyesha kuwa ni tukio la sanaa au washa.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza darasa au kliniki. Mwanamke mmoja anaweza kuwa mwalimu au mtazamaji mtaalamu amevaa koti jeupe na anashika kalamu akiongea na yule mwingine. Mwanamke wa pili anaonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome na anatazama kitabu chake cha daftari akishika kalamu pia. Wote wawili wanaonekana kushiriki kikamilifu katika mazungumzo au somo.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza jikoni au eneo la kulia chakula wakionekana kujifunza au kufanya kazi pamoja. Kompyuta ndogo na vitabu vipo mezani. Wawili wao wakizugumza huku watatu wanatabasamu wakishiriki katika shughuli ya kikundi.

Wanawake wawili katika mazingira ya ofisi au maabara. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na amevaa kifaa kichwani kinachoonekana kuwa cha kufuatilia mienendo ya macho au ubongo. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake na anaangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yao. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye kazi wanayoifanya. Kuna globe na vitu vingine vya ofisi nyuma yao.

Mwalimu mwanamke na mwanafunzi wa kike wakiwa mbele ya ubao mweusi darasani. Ubao umeandikwa herufi za alfabeti kutoka A hadi Z kila herufi ikiwa na neno linaloanza nayo. Mwalimu akiwa amevalia shati la mistari anaonekana akimwelezea mwanafunzi herufi I. Mwanafunzi akiwa amevalia fulana ya mistari ya rangi anaonekana akija- akijibu na kuashiria herufi hio.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana na miwani yakicheza na vichezeo vya maumbo mbalimbali ya rangi zinazopenya mwanga. Anaonekana mwenye furaha na msisimko, mikono yake ikiwa juu. Vichezeo hivyo ni vya maumbo ya piramidi, cubes na silinda vikiwa vimepangwa kwenye meza. Mandhari ya nyuma ni ya ndani ya nyumba ikiashiria mazingira salama ya kucheza.

Kundi la watu wanne wakifanya ishara ya mikono yao, wengine wanajifunza au kufanya mazoezi ya lugha ya ishara. Mwanamke aliye mbele amemlalia mgongo na anafanya ishara ya vidole vinne vyake. Watu watatu walio nyuma, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana kutabasamu na kufanya ishara zinazofanana.

Mtoto mdogo mwenye ugonjwa wa Down's syndrome, akitabasamu kwa furaha huku akishika gitaa. Amezengukwa na watoto wengi na mwalimu au mlezi, wote wakiwa wamekaa kwenye mifuko ya maharagwe. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au kituo cha watoto, chenye rangi na vitu vya kujifunzia ikionyesha mazingira jumuishi na ya kufurahisha.

Mwalimu mwanaume akiwafundisha wanafunzi wawili wa kiume amevaa shati jeupe na anaongea kwa bidii, akionyesha kwa kidole chake. Wanafunzi wa wote wawili wamevalia sare zinazofanana labda za shule na wamevaa headfonsi masikioni. Mmoja wao anafikiriwa kuwa akijibu au anaelewa akionyesha kwa kidole chake. Kuna kitabu wazi mezani ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwanaume mwenye ndevu fupi ameketi mbele ya kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti na miwani mieusi, anaonekana akifanya kazi au kusoma na nyuma yake kuna rafu za vitabu.